Mwanamchezo mlemavu amevaa jezi ya Kenya anashikilia mikongojo na amesimama karibu na mpira uwanjani anaonekana anafanya mazoezi. Viti vya matazamaji havina mtu.

Kompyuta mbili zimepangwa kuna vitabu ambavyo vimepangwa vizuri juu ya meza nyeupe kuna panya na kibodi zinaonyesha mazingira ya kujifunza dawati ni refu. Kuna dirisha ambalo lina chuma yaliyopakwa rangi ya njano inaruhusu mwanga ndani.

Wanariadha wawili wanakimbia. Mmoja anaongoza mwingine, amevalia jezi, suruali la nyeusi na vesti la njano. Mwingine amevaa short nyeusi na vesti iliyoandikwa Nissan Koech lina rangi ya kijani na nyekundu.

Mwanamke mwanariadha wa kuogelea akiwa ndani ya maji, ameshika ukingo wa bwawa. Amevaa kofia nyeupe na anaonekana kuchoka. Bwawa la kuogelea limejaa maji na kuna maandishi kwenye ukuta.

Kompyuta ya mezani ikiwa na skrini nyeusi, kipanya na kibodi. Kichwa cha sauti kimetundikwa kando ya skrini. Kila kitu kimepangwa kwenye meza nyeupe.

Mlango wa mbao umepakwa rangi nyekundu, kuna maandishi mawili yamebandikwa juu , maandishi ya kwnza yanasema grade one C mengine yanasema teacher Agnes welcome inashiria mwalimu anaitwa Agnes anakaribishwa darasa la Kwanza C.

Watu wawili wamepanda baiskeli, wamevaa jezi za rangi za bendera ya Kenya. Wanaskuma kanyagio kwa bidii. Nyuma yao kuna miti na majani ya kijani kibichi.

Mwendesha baiskeli amevaa nguo za michezo ,anaendesha baiskeli anakimbia barabarani ,kuna miti nyuma yake, barabara imenyooka vizuri ,sehemu ya baiskeli yake ni ya kijani kibichi.

Kundi la wakenya wakiwemo wanariadha wenye ulemavu waliobeba bendera ndogo za Kenya wamevaa sare nyekundu zenye herufi za maneno team Kenya wakionyesha tabasamu na kujivunia nchi yao.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wanacheza mchezo wa soka kutumia mikongojo kusaidia wakati wanacheza. Wamevalia jezi mbalimbali na wanapiga mpira kwa miguu.

Kundi la wachezaji wamevaa sare za timu Kenya, wakishikilia cheki kubwa. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na cheki inaonyesha kuwa ni kwa ajili ya, Kenya National Paralympic Committee.

Bango linaeleza umuhimu wa maji na jinsi yakuyahifadhi. Inaonyesha vyanzo vya maji kama bahari, maziwa na mito. Inaeleza matumizi yake makuu nyumbani, shambani na viwandani.

Jengo la ghorofa limejengwa kwa mawe na matofali ya udongo, paa lina vigae vya rangi ya kahawia ,madirisha yana chuma za kijani ,mlango wa mbao ambao umefungwa.

Mwanamke ameketi kwenye mashua akiwa na makasia katikati ya maji, amevalia fulana nyekundu ilioandikwa KENYA. Karibu na mashua, kuna kiti cha magurudumu kikiwa ndani ya maji.

Jengo la shule lenye ukumbi mrefu. Ukuta umechorwa picha za wanyama kama twiga na tembo. Eneo la nyasi limezungukwa na miti mirefu na kijani kibichi.

Kitabu cha shule kimefunguliwa kwenye meza ya mbao. Jalada la kitabu lina kichwa kinachosomeka Health Safety And Manners. Kwenye jalada hilo kuna picha tatu za watoto pamoja na maandishi Reader 2.

Mlingoti mweupe wa bendera umesimama katikati ya bustani, nyuma yake kuna tanki kubewa jeusi la maji na miti mingi yenye majani mabichi, maua yanaonekana kuzunguka mlingoti huo.

Wanariadha wawili wanakimbia, mmoja amevaa mavazi meusi, mwingine ana mavazi ya kijani wanashindana. Kuna nyasi zinazoonekana kando ya bati ambalo linatumika kama ua.

Wanariadha weusi wawili wanakimbia. Mmoja amevaa mavazi ya Kenya mwingine anavaa mavazi ya msaidizi. Mmoja amejikinga na kitambaa cha buluu ambacho kinaonekana kufumba macho yake.

Bango la rangi nyekundu ina picha ya saa iliyo na maelezo ya kuelekeza kuhusu muda. Chini kuna picha ndogo ya wanyama. Kuna picha ya swara.

Rundo la faili za ofisi zikiwa zimetunzwa pamoja. Faili hizo zina rangi tofauti kama vile buluu, nyeusi, kijani, na nyeupe. Moja imefungwa na mpira mweupe, na zinaonekana kuwa juu ya kitu cheupe.

Ukuta wa ndani wenye bango la taasisi inayoitwa Kenya Society for Deaf Children. Kuna pia maandishi Dechi Hearing Centre. Kwenye upande wa kulia kuna bendera ya Kenya iliyofungwa na puto na pia kuna bango jingine la shaba linaloonyesha sherehe ya uzinduzi wa kituo hicho.

Kundi la wanawake saba wamekaa kwenye viti vya magurudumu na wamevaa fulana nyekundu zenye neno Kenya wanatabasamu huku wametazama kamera. Wapo sehemu ya nje.

Mwanariadha Samson Ojuka anaruka mchanga, akiwa amevalia fulana nyeusi na kaptura. Uwanja unaonekana wazi na viti vimejipanga vizuri. Angani kuna ukungu mwingi lakini mchezo unaendelea.

Mwanamke mlemavu ameketi ndani ya mashua akiwa amezungukwa na wanaume watatu. Wote wako ndani ya maji na wamevalia mavazi yanayohusiana na michezo. Kiti cha magurudumu kiko upande wa kushoto.

Jengo la mawe, paa lake ni la vigae vyekundu na madirisha mengi madogo. Eneo la mbele lina nyasi fupi, zilizokatwa vizuri na vichaka viwili vilivyopandwa karibu na njia. Miti mirefu, imezunguka jengo lote.

Umbo la ghorofa tatu lenye kuta za mawe. Dirisha nyingi za vioo zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Sehemu ya chini imezungukwa na vichaka. Bango ndogo linaonekana upande wa chini lenye ujumbe unaoelekeza wageni kupita ofisini.

Mtawala mrefu wa mbao unaotumika kwa kuchora, umewekwa kwenye ukuta, una alama na nambari, ukuta upo kando ya vigae vya sakafu na sehemu ya umeme.

Mwanamke mwanariadha amesimama karibu na maji, ameshika bango kubwa ambalo ni la rangi ya bluu na lina maandishi Paris 2024 Qualified . Amevaa fulana nyekundu, nyeusi na kijani zenye maandishi Kenya.

Rundo la vitabu vya shule Longhorn Computer Science grade 7 vimepangwa kwenye meza. Kuna nyaya za kompyuta na faili za manjano zimetundikwa nyuma.

Kituo cha kuchaji kompiuta za mkononi karibu na meza, juu ya meza kuna tarakilishi na kibodi na vipanya. Kuna rundo la karatasi ambalo limepangwa vizuri, kuna faili juu ya mashine hiyo.

Karatasi imebandikwa kwenye mlango wa mbao. Ina maandishi yanayosema no exit for students na pia kuna picha ya ishara nyingine yenye neno warning no exit .

Ndani ya chumba chenye meza na viti vyeupe vingi, sakafu inavigae viwili tofauti, dirisha kubwa linaruhusu mwanga kuingia hakuna mtu ndani.